Mwanamke amelala kwenye kiti maalumu ndani ya chumba cha kitabibu, akihudumiwa na mtaalamu wa afya ya kinywa ambaye anafanya uchunguzi wa matibabu kwa uangalifu, ili kurekebisha tatizo la meno na kuhakikisha afya bora ya kinywa na tabasamu na kujiamini.

Mwanamke amelala kwenye kiti maalumu cha kitabibu, akihudumiwa na madaktari wawili wa meno wanaofanya kazi kwa ushirikiano na umakini mkubwa, wakihakikisha anapata matibabu sahihi ya kinywa kwa lengo la kurejesha afya na faraja ya tabasamu lake.

Wanafunzi wakiwa katika safu wamekaa wakipanda miti hatua inayojenga uzalishaji wa miti kwa vizazi vya sasa na vijavyo

Vifaa mbalimbali vya hospitali vimepangwa kwa mpangilio ndani ya chombo maalumu cha chuma, vikiwemo vifaa vya upasuaji vikionyesha maandalizi ya huduma za kitabibu zinazotolewa katika mazingira ya kitaalamu na salama.

Madaktari wawili wamesimama wakiwa katika mavazi maalumu

Mwanamke ameketi akiwa katika ofisi ya matibabu, huku daktari akimtoa jino kwa uangalifu. Mazingira haya ya kliniki yamebeba usafi vifaa vya kisasa na huduma za kitaalamu, zinazolenga kuhakikisha afya bora na faraja ya mgonjwa wakati wa matibabu ya meno.

Rafu kubwa imejaa dawa mbalimbali zilizoandikwa kwa maelezo ya kitabibu katika makasha yake, huku daktari akiwa amesimama karibu akiangalia kwa umakini aina ya dawa anazohitaji kutoa kwa ajili ya matibabu, akihakikisha kila kifaa na dawa viko salama na sahihi kwa matumizi ya mgonjwa.

Kundi la wanawake na watoto wamekaa kwa utulivu katika eneo la kusubiri huduma, hali inayoashiria mazingira ya huduma za afya kwa watoto ambao wazazi huambatana nao kwa ajili ya matibabu au uchunguzi wa kiafya.

Mtoto amelala kwa utulivu huku mwanamke akiwa ameketi karibu akimtazama kwa upendo na uangalizi hali inayodhihirisha mahitaji maalumu ya huduma za kiafya na uangalizi wa karibu kwa watoto wadogo katika hatua za makuzi.

Watoto wadogo wamekaa salama ndani ya kifaa maalumu chenye muundo wa kuwa kinga na kuwa weka katika nafasi nzuri ya kucheza au kupumzika, huku mwanamke mmoja akiwangalia kwa makini, kwa lengo la kuhakikisha usalama na ustawi wao katika mazingira ya uangalizi wa afya.

Wanawake wameketi wakiwa wamebeba watoto wao wakati wanapopimwa uzito katika kituo maalumu cha afya kwa watoto, shughuli hii ni sehemu ya huduma zinazolenga kufuatilia ukuaji na afya bora ya watoto, kuhakikisha wanapata lishe na matunzo yanayohitajika kwa maendeleo yao ya afya.

Watu wakipatiwa vidonge vya dawa barabarani, ishara ya kampeni za afya zinazolenga kutoa matibabu, kinga dhidi ya magonjwa ya kuambukiza. Huduma ambayo hutolewa na wahudumu wa afya, kwa lengo la kuwafikia wananchi kwa haraka katika maeneo ya wazi.

Miche imepandwa kwa umakini katika eneo la tiba asilia, ambapo mimea hiyo hutumiwa kwa ajili ya kutengeneza dawa za kienyeji zinazosaidia kutibu magonjwa kwa njia ya asili na kuhifadhi urithi wa matibabu ya jadi.

Chupa za aina mbalimbali zimesimama kwa mpangilio mzuri kwenye rafu zikibeba dawa za asili zilizotengenezwa na njia ya kienyeji, ambazo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa kuzingatia maarifa ya zamani ya tiba asilia na utunzaji wa afya wa asili.

Vyombo vya plastiki vinepangwa pamoja na magome ya miti na vitu vingine vya asili vikiwa ndani yake, vinavyoonyesha maandalizi ya tiba mbadala inayotegemea mimea na vifaa vya kienyeji, kwa ajili ya kuimarisha afya na kutibu maradhi kwa kutumia maarifa ya jadi.

Majani yenye maua yamewekwa kwa utaratibu maalumu, yakionyesha mimea ya asili inayotumika kutengeneza dawa mbadala. Huku baadhi ya maua yakitoa harufu ya kupendeza, inayoaminika kusaidia afya ya mwili na akili.

Mtu akiwa katika eneo maalumu, akitengeneza dawa za asili kwa kutumia mimea na viungo vya kienyeji, wakihifadhi maarifa ya zamani na kusaidia kutoa tiba mbadala kwa jamii kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali kwa tiba asilia.